Screen ya windows command prompt ikitekeleza amri ya tresat ili kufuatilia njia ya kuufikia tovuti tek republic.com matokeo yanaorodhesha hatua mbalimbali yakionyesha muda uliotumika kwa data, usafiri kupitia kila nodi ya mtandao.

Vitanda viwili vya mbao vya gorofa mbili na meza ya samawati katikati. Vitanda vya gorofa vya pili vina neti nyeupe ambazo zimefunguliwa kidogo, hazijafunika vitanda vyote vya chini.

Watu wawili wenye asili ya Asia mmoja wao akiwa mwanamke kijana mwenye nywele fupi nyeusi na mwingine mwanaume mwenye mvi kidogo na amevaa miwani. Wanashikilia vitu vinayvoonekana kama vinyago. Kuna ubao mweupe wa kuandikia nyuma yao. Mbele yao kuna container kubwa la samawati. Pia kuna meza ndogo ambayo ina vinyago vya rangi tofauti.